Mimea ya kijani hukua ndani ya mitungi myeupe ya plastiki bila udongo. Mrija na pampu hupeleka virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi. Teknolojia hii ya hydrophonics husaidia kilimo endelevu katika maeneo yasiyo na ardhi yenye rutuba.

Mpangilio wa bomba la PVC umetumika kukuza mimea kwa njia ya kisasa isiyotumia udongo ambapo mistari mitatu ya bomba imesimamishwa kwa fremu na mimea huota kutoka kwenye matundu ya bomba. Mfumo huu unategemea maji yaliyochanganywa na virutubishi kutoka kwenye hazina ya chini unaofaa kwa maeneo yenye nafasi ndogo kama vile mjini.

Mimea ya majani kibichi yanakua ndani ya mfumo wa haedroponiki wa mabomba meupe yaliyowekwa ndani kwa kutumia teknolojia ya HydroMagic . Mazingira haya yanatumia hewa, maji na virutubishi bila udongo yakionyesha ubunifu wa kilimo, mseto cha kisasa wa nafasi ndogo na uzalishaji bora.

Mifumo ya kupanda mboga kwa njia ya kihaidroponiki imepangwa kwa ustadi kwenye fremu ya chuma ikionyesha matumizi ya maji na virutubisho bila udongo. Mandhari hii ianakisi mbinu endelevu ya kilimo cha mjini.

Mimea ya vizari inamea kwa njia ya hydroponic ndani ya ndoo ya rangi ya machungwa. Mizizi yake inazama majini chini ya povu la plastiki ikipata virutubisho moja kwa moja. Mpangilio huu unaonyesha mbinu ya kilimo bila kutumia udongo.

Mifumo ya bustani ya wima imetengenezwa kwa mabomba ya bvc yaliowekwa kwa ngazi, mimea ya mboga humea kupitia matundi ya bomba unitumie nafasi kwa ufanisi. Hii ni suluhisho bora kwa kilimo mjini au maeneo yenye ardi finyu.

Lettuce mbili, moja ya kijani na nyingine nyekundu zinamea ndani ya bomba la muundo wa PVC kwa mpangilio wa safu mbili. Mazingira haya ni mfano wa kilimo cha kisasa cha ndani kisichotumia udongo.

Watu kadhaa wanahudumu shambani wakifanya kazi ya kilimo kwa mikono kati ya mimea yenye kijani kibichi. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya kijijini yenye miti, majengo machache na mnara wa mawasiliano. Mazingira haya yanadhihirisha jitihada za uzalishaji wa chakula kwa njia ya kijadi.

Kuku wengi wamejazana ndani ya banda la mbao na waya, wakizungukwa na vyombo vya chakula na maji. Baadhi wamepanda juu ya dirisha vya kulisha, wengine wamejificha ndani ya sehemu ya giza. Hii ni hali ya ufugaji wa pamoja wa kuku kwa biashara au kwa chakula.

Mashini ya kufunga nafaka inahamisha mazao kwenye Lori la waridi linaloonekana katikati ya shambani linalofuatwa na alama za Magurudumu. Mifereji ya maji inaonekana pempeni ikiashiria mfumo wa umwagiliaji shambani. Mandhari inaonyesha shughuli za kilimo cha kisasa.

Wafanyikazi waliovaa sare za samawati na kofia za usafi wana chakata, nyanya, kwenye kiwanda. Wakizipanga na kuzijaza kwenye kontena za plastiki. Kwenye usuli, kuna bango linaloelezea viwango vya ubora wa nyanya. Hali hii, inaonyesha utaratibu wa kuhakikisha, usalama, wa chakula, na uzalishaji wa kisasa.

Trekta la kisasa linafanya kazi ya kulima kati ya mistari iliyopangwa vizuri ya mimea. Vifaa vyake vingi vinaongeza ufanisi wa shughuli za kilimo. Mandhari huonyesha mbinu bora za uzalishaji mashambani.

Kuku weupe wanasongamana ndani ya banda kubwa lenye mwangaza wa kutosha, mifumo ya chakula na maji imewekwa kwa mpangilio ili kuhudumia idadi kubwa ya kuku mazingira haya yanaonyesha ufugaji wa kisasa wa kuku kwa wingi.

Mifumo ya umwagiliaji matone imetandazwa shambani ikisambaza maji moja kwa moja kwenye udongo unaoandaliwa. Mandhari haya huonyesha matumizi bora ya teknolojia ya kilimo kwa uhifadhi wa maji na uboreshaji wa uzalishaji.

Mimea michanga imepangwa kwa mstari kwenye udongo ulioandaliwa vizuri huku bomba la umwagiliaji matone likipita katikati. Mazingira haya yanaonyesha kilimo chenye mpangilio bora na matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa ufanisi wa m.aji

Mkulima amevaa mavazi ya samawati akihudumia mimea kwa msaada wa mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyuzia maji. Mazingira haya ni ya shamba yenye rutuba likiwa na mimea iliyopangwa kwa safu katika kijiji chenye miti.

Maji yanatiririka kutoka kwa bomba la matone moja Kwa moja kwenye udongo wenye mimea midogo. Njia hii ina maji na kusaidia kipimo cha bustani kwa ufanisi. Mandari huonyesha ubunifu wa teknolojia halisi katika mazingira ya kilimo.

Maji yanatiririka kwa kasi kati ya mistari ya mimea kwenye shamba lenye udongo wa rangi ya kahawia. Muundo huo wa umwagiliaji unaongeza nyevu unaohitaji kwa ukuaji wa mazao. Mazingira haya, yanaakisi mbinu za kisasa, za kilimo zenye ufanisi.

Mpangilio wa mashamba umewekewa mifereji ya kumwagilia kwa kutumia mabomba ya plastiki yaliyounganishwa kwenye chanzo cha maji cha saruji. Mimea imepandwa kwa safu, zinapokea moja kwa moja maji yanayotiririka. Hii ni mbinu madhubuti ya kilimo cha umwagiliaji.

Mashamba yamelimwa kwa mistari na mabomba meupe ya drip irrigation yamefungwa kwa umakini. Mfumo huu unasaidia kumwagilia mimea moja kwa moja kwenye mizizi. Teknolojia hii ni njia bora ya kuendeleza kilimo cha kisasa.

Mabomba makubwa na vali za samawati zimesambazwa shambani likiwa limepandwa mimea michanga kwa mstari. Mfumo wa umwagiliaji matone unapeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi, ikionyesha uzalishaji bora na usimamizi mzuri wa rasilimali.

Shamba limeandaliwa kwa safu za mimea michanga inayomwangiliwa kwa mfumo wa matone iliyowekwa kati ya mistari ya udongo. Teknolojia hii inalenga kuongeza taji ya kilimo huku ikihifadhi maji kwa kuto unyevu moja kwa moja kwenye mizizi.

Maji yananyunyuziwa kutoka kwenye bomba la umwagiliaji yakielekezwa kwa safu za mimea iliyopandwa kwa mpangilio mzuri kwenye shamba. Mfumo huu wa kisasa wa umwagiliaji husaidia mimea kupata maji ya kutosha bila kutegemea mvua ,hivyo kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Mimea midogo imechipua kwenye udongo wa bustani iliyozungushiwa mbao, huku bomba la umwagiliaji matone likipita katikati kwa uangalifu. Mandhari haya yanaonyesha jitihada za kilimo bora na matumizi ya teknolojia rahisi kusaidia uzalishaji.

Mashamba yaliyopandwa mistari ya matuta mekundu yana mfumo wa umwagiliaji wa bomba uliandaliwa kwa ustadi. Mpangilio huu unaonyesha kilimo cha kisasa chenye matumizi bora wa maji na nafasi. Mazingira ni ya uwanda mpana wa kilimo.

Mashamba yenye mistari ya mimea michanga yanamwagiliwa kwa mfumo wa matone, mifereji ya plastiki nyeusi imetandazwa Kati ya mistari ikipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi udongo wa rangi ya udongo unaonyesha Hali ya mashirika ya Afrika huku mandari hii ikisisitiza matumizi ya teknolojia bunifu ya elimu endelevu.

Mpangilio wa mabomba ya matone unaonyonya maji madhambani huku mimea midogo ukiendelea kukua kwenye udongo uliochongwa. Watu wachache wanaonekana wakikagua au kutunza mfumo huu wa umwangiliaji wa kisasa.

Mistari ya mimea changa imetandazwa kwenye udongo na kumwagiliwa kwa mfumo wa matone unaolenga mizizi moja kwa moja. Njia hii husaidia kuhifadhi maji na kuimarisha ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa.

Shamba limeandaliwa vizuri kwa safu za mimea mipya iliyopandwa huku mabomba matatu meusi ya umwagiliaji yakitembea sambamba na mistari ya mimea hiyo. Kila mmea umezungukwa na nyasi au takataka laini ili kuhifadhi unyevunyevu na kuzuia magugu.

Mistari ya mimea ya kijani inamwagiliwa kwa mfumo wa njia kati ya safu. Bomba la maji la ardhini hupeleka maji moja kwa moja mashambani. Mandhari huonyesha mpangilio mzuri na matumizi ya teknolojia rahisi katika kilimo.

Tone ya chuma yenye sehemu nyekundu hutoa tone la maji hewani ikoelekezwa ardhini yenye madini makavu, twigs na udongo .Huu ni mfano wa mfumo wa umwangiliaji wa matone unaolenga kupunguza upotevu wa maji na kulenga mizizi ya mimea moja kwa moja. Hivyo, kuimarisha uzalishaji na uhifadhi wa mazingira.